Mchezaji wa timu yenye jezi za njano na kijani anaudhibiti mpira karibu na mstari wa pembeni wa uwanja huku akifuatwa kwa kasi na mchezaji wa timu pinzani aliyevaa jezi nyekundu na kaptura nyeusi. Watazamaji wengi wameketi kwa nyuma ya benchi ya saruji, nyuma ya uzio wakifuatilia mechi.

Msichana amevaa fulana ya Kenya Airways ,amesimama akiwa ameshika chupa mkononi huku akizungumza kwa msisimuko, watu wameketi kwenye viti ya jukwaani wakifuatilia kinachoendelea kwa makini.

Wachezaji wa timu ya taifa ya raga ya Kenya maarufu kama Shujaa, wakiwa na nyuso za furaha huku wakishangilia na kushikilia kombe juu ya vichwa vyao. Wamevalia jezi jekundu lenye maandishi ya Kenya Airways na mistari ya kijani, kuna nyeupe pembeni.

Mashabiki wa timu ya taifa ya Kenya ,Harambee Stars, wako uwanjani kwenye mechi au tukio la michezo. Wanaonyesha mshikamano kwa kuinua bendera za Kenya na kuvaa nguo zenye rangi ya bendera ya taifa. Rangi hizi ni nyeusi, nyekundu na kijani.

Maelfu ya mashabiki yamejaa kwenye uwanja mkubwa. wingi wao wakiwa wamevalia mavazi ya timu wanayoishabikia ngazi za njano na za saruji zimepangwa kwa mpangilio unaoruhusu watu kuketi kwa mistari.

Umati wa watu umejaa furaha, baadhi wamevalia mashati ya Kenya Airways na mengine ya timu ya michezo, mmoja amejifunga bendera ya taifa mgongoni akiwa ameinua mikono, akiwachochea mashabiki walioketi, mwingine amevaa miwani, kofia na fulana za rangi tofauti.

Watu wameketi kwenye viti wakiwa wanasubiri kuhudumiwa katika kituo cha huduma centre wengine wameketi mbele ya maafisa wakihudumiwa katika counter zilizo andikwa huduma kama vile NHIF KRA vyeti vya kuzaliwa na kufa pamoja na huduma za NGA

Mafaili madogo ya rangi ya buluu yamejazana juu ya meza ya mbao yenye uso laini ya hudhurungi. Kila faili limefungwa kwa mipangilio wa elastiki mengine yakiwa na alama za karatasi zilizoandikwa herufi kama P na D. Baadhi yana vipande vya karatasi nyeupe vilivyo bandikwa juu kuonyesha vitambulisho.

Wafanyakazi waliovaa sare rasmi za kampuni wapo mezani wakitumia kompyuta, katika eneo lenye mwanga wa kutosha. Wote wamevaa barakoa, huku mmoja akiwa amekalia akitazama kamera kwa makini. Wafanyakazi hao wanaonekana katika ofisi yenye kaulimbiu, Towards Service Excellence iliyochapishwa nyuma yao kwenye ukuta.

Mwanamke aliyevalia gauni refu jekundu amesimama kwa kujiamini mikono ikiwa imekunjwa, maneno makubwa upande wa kushoto yanasema I stand for peace chini yake kuna jina ya Hon. Rachael Shebesh na kauli mama nai jenga nai.

Watu waliopika foleni wanasubiri huduma ya kukusanya paspoti zao katika ofisi iliyochazwa watu wanaume na wanawake wapo mistari wakichaza fomu na kuwasiliana na muhudumu aliyesimama nyuma ya dawati.

Wachezaji kutoka timu za Gor Mahia na AFC Leopard wakiwa ndani ya eneo la penalty wakati wa mechi ya kandanda iliyohudhuriwa na mashabiki wengi uwanjani. Mda unaonyesha dakika ya arubaini na nne na sekunde hamsini na mbili na matokeo ni sare ya moja kwa moja kati ya Gor na AFC.

Wachezaji waliovaa jezi za njano na bukta nyeusi wamesimama kwa mviringo. Wamekumbatiana mabega kana kwamba wako kwenye mkutano wa mwisho kabla ya mechi kuanza. Mchezaji mmoja aliyeevaa jezi ya rangi ya waridi ya nambari ishirini ambaye huenda ndiye kipa, yuko katikati yao.

mashabiki walo vaa jezi za njano na zenye maandishi ya tusker wamesimama na kushangilia kwa furaha uwanjani wengine wameinua mikono juu wakipiga kelele za na kuonyesha alama za vidole

Mashabiki wa Gor Mahia wamesimama pamoja kwa shangwe na nderemo wakiwa kwenye uwanja wa mchezo. Mwanamke aliye katikati ameshikilia skafu ya kijani na maandishi meupe ya jina la timu yao, huku mwingine akipiga kelele na kuhamasishwa au kupuliza firimbi.

Uso wenye bashasha wa mwanamke aliyevalia suti ya buluu akitazama mbele huku akiwa ameketi mbele ya kipaza sauti chenye rangi nyekundu. Nyuma yake kuna nembo ya tume ya huduma za mahakama pamoja na maandishi ya kijani.

Mwanamke ameketi kwenye kiti chekundu akihudumiwa katika kaunta ya huduma ya serekali. Anaonekana kushika karatasi. Mbele yake kuna kompyuta na vifaa vingine vya kidijitali kwenye kaunta hii. Afisa wa serekali aliyevaa sare ya rangi ya nyekundu yuko upande wa pili.

Mashabiki wakiwa na nyuso za furaha wamevalia jezi yenye rangi ya buluu na nyeupe, wakiwa wamejaa hamasa wakipiga kelele na mikono yao ikielekwa juu kwa ishara ya kushangilia. Baadhi yao wameshika vuvuzela wengine wakiimba kwa nguvu huku wakitabasamu.

Wanaume na wanawake wakisanyika nje ya jengo lenye nembo ya maandishi ya Kenya African National Union, wakishuhudia tukio la kisiasa. Mmoja anapatia mwingine kofia ya nyekundu ya chama huku akishikilia cheti mkononi.

Mwanariadha yuko angani, katikati ya kuruka, kama shindano la kuruka mbadi kwenye uwanja mkubwa wa michezo. Mwili wake uko katika mkao wa kuruka, miguu ikiwa mbele na mikono ikiwa wazi, kwa ajili ya kudhibiti usawa.

Watu wengi wameketi kwenye benchi wakisubiri huduma katika ofisi yenye mwangaza wa kutosha. Watumishi waliovaa sare zenye rangi ya kijivu, nyeusi na nyekundu. Wanahudumia wananchi kwa kutumia kompyuta na vifaa vya kuchapisha nyaraka.

Katika ukumbi wa kisasa wa mikutano, kijana aliyevalia sare ya shule. Shati jeupe na sweta nyeusi anasaini karatasi mezani mbele ya maafisa wawili walio keti. Moja wa mwanamke aliyevalia koti jeupe lenye pindo nyekundu na kitambulisho shingoni anamuonyesha ya kusaini kwa mkono.

Watu wengi wamekusanyika mbele ya Huduma centre ya GPO Nairobi wakiwa katika foleni wakiwa wamesimama au kuketi .Wengine wakiwa na mavazi ya kawaida na baadhi wakitumia mitindo ya kisasa.

mashabiki waliovaa jezi za njano, kijani na nyeusi wamesimama kwenye uwanja wa michezo wakishangilia kwa nguvu, mikono juu nyuzo zikiwa na tabasamu baadhi wameshika vikobe wengine wamejifunga skafu.

Watu wamesimama kwa mstari ndani ya jengo lenye kaunta ya mbao iliyotenganishwa na vyuma vya baadhi ya watu wameshikilia karatasi wakisubiri kuhudumiwa upande wa pili wa dirisha la chuma, kuna televisheni imewekwa juu ukutani.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu waliovaa sare za manjano na soksi za njano na nyeusi wanakimbia kando ya uwanja wa michezo wenye nyasi karibu na kona ya uwanja, maelfu ya watazamaji wameketi kwenye majukwaa ya uwanja huo mkubwa.

Wahudumu waliovaa sare za huduma Kenya wameketi kwenye dawati huku wakihudumia wananchi wanao simama mbele yao. Kila muhudumu anatumia kompyuta kusajili au kuhudumia wateja waliofika kwa ajili ya huduma mbali mbali za serikali.

Wachezaji wameshindana kwa mguu huko uwanjani huku mmoja akijaribu kupitisha mpira ili kufanikisha kufunga. Wachezaji wawili wakiwa katika timu ya buluu wanazuia kwa makini kila mwendo wa mchezaji anayevaa jezi nyeupe.

Watu watatu wamevaa mavazi yenye rangi za bendera ya Kenya na nembo za timu wakitababsamu kwa furaha. Mwanaume aliyekatikati anarangi ya bendera ya Kenya usoni na anashikilia kinywaji mkononi mwake.

Wachezaji wawili wanachuana kwa kasi kubwa huku mmoja akiwa amevaa sare nyeupe na mwingine akiwa kwenye jezi nyekundu. Mpira uko katikati yao wakikimbilia upande wa goli. Nyuso zao zikionyesha ushindani mkali.

Mtaro wa kina umechimbea kando kando ya barabara na umejaa maji ya rangi ya udongo huenda ni ya mvua hadi pembeni ya mtaro imesambaa na udongo wa kuchibwa huku maeneo ya karibu yakiwa na nyasi chache na miundo mbinu kama nguzo za umeme.

Watu waliovaa sare za buluu wakiwa wameketi ndani ya ukumbi wa mkutano. Wengi wao wakionyesha mikono yao juu kwa furaha au kwa ishara ya kushiriki. Sare zao zina nembo ya NHIF wakidokeza kuwa ni hafla inayohusiana na bima ya afya ya kitaifa.

Mtaro ya barabara imejaa taka ngumu za plastiki, karatasi, mifuko, na mabaki ya chakula yaliyooza yakiziba mitiririko wa maji. Watu wanapita kandokando wa mtaro huu wakielekea maeneo mbalimbali, wakiwa wamevaa sare za shule au mavazi ya kawaida.

Wananchi wa Kenya wanafanya usajili ambao unaonekana kuwa mradi wa kiserikali. Usajili huu unafanywa kwa kutumia fomu vya kijikaratasi ambao uanapaswa kujazwa kwa kutumia kalamu.

Mikono miwili imeshikana kwa nguvu ishara yashikamano na umoja, ikiwa ndani ya duara lenye rangi ya jano la mpindo wa mduara mwekundu. Mikono hiyo imechorwa kwa rangi nyeusi ikiwa katikati ya msingi imara unaoashiria usawa na ushikamano wa kijamii.

Wachezaji wanne wa timu ya taifa ya mpira wa vikapu ya Kenya, wamesimama kwa furaha, huku wakivaa jezi rasmi zenye rangi nyeusi zenye maandishi mekundu na nyeupe. Mipira miwili imebebwa juu ya vichwa vya wachezaji wawili wa nyuma kwa ustadi.

Wanaume wakiwa kwenye foleni chini ya hema wakisubiri kuhudumiwa na afisa aliyevaa shati jeupe na koti jeusi anayeketi mezani, kompyuta imefunguliwa mbele ya afisa huyu akiwa na ukurasa wa usajili ulio funguliwa.

Kadi za usajili kadhaa zimepangwa kwa ustadi ndani ya masanduku meupe yaliyotengenezwa kwa mikono, kila kifurushi kikiwa kimefungwa kwa mpira wa raba ,kila kadi ina picha ya mtu, maandishi ya kiusalama na nembo ya shirika husika.

Afisa Wa serekali aliye valia sare za kawiha , akiwa amesimama mbele ya dawati na huduma . Akizungumza na mfanyakazi aliyeketi na kutumia (computer) . Pembeni Kuna ( printer) na stakabadhi mezani . Huna mafisa wengine wakiwa nyuma wakiudhumu ama wakisubiri.

Mwanamume aliyevaa suti na kofia anazungumza na afisa wa uhamiaji kupitia dirisha la kioo katika sehemu ya maombi ya pasipoti. Dirisha limeandikwa nambari nne juu yake na maandishi ya Immigration Officer .

Wachezaji wa soka wanaelekea kwenye sehemu yenye mashambiki ili kuwashukuru au kuwasalimia baada ya mchezo. Wachezaji wamevaa suti za mashindano baadhi wakiwa na jezi za njano na wengine nyekundu na manjano.

Watu wanasubiri katika eneo la huduma za umma, hasa sehemu ya huduma za vyeti vya kuzaliwa na kufariki. Watu wamekaa kwenye viti wakiwa na nyaraka zao, huku mfanyakazi mmoja wa huduma akisimama kando, pengine kusaidia au kutoa taarifa.

Mwanarihadha moja ameshika kasi Na kutua kwenye kisanduku cha mchanga, wakati wa masindano ya kuruka maji, mvua ya chendo chedo za mchanga imeruka juu kwa nguvu kutokana Na nguzo was mwili wake ardhini ikionyesha harakati Na kalsi alivyotua.

Mkutano wa kisiasa umeandaliwa, kundi la watu limekusanyika wakivalia mavazi ya buluu na kofia zenye nembo ya Kalonzo. Mwanaume aliye katikati anazungumza kupitia kipaza sauti akiwa mbele ya jukwa liliowekwa bango lenye jina hilo.

Wanaume walioketi mezani wanajihusisha na shughuli ya usajili kwa kutumia karatasi zenye rangi rasmi Kila mmoja ameshikilia kalamu akiandika taarifa kwenye fomu. Upande wa kushoto mtu mwingine anatoa karatasi huku mwingine akisubiri kwa zamu.

Kitabu chenye jalada nyeupe, kina nembo ya jamuhuri ya Kenya upande wa kushoto. Juu kluna alama ya idara ya mahakama upande wa kulia. Katikati kuna maandishi ya rangi nyeusi yanayosomeka human resource policies and procedures manual . Chini yake kuna picha ya kijengo yenye maandishi makubwa yakisema JUDICIARY .

Mwanamume aliyevalia shati la pinki na kofia ya rangi ya machungwa na nyeusi anawasalimia watu waliokusanyika mbele yake kwa furaha. Wanawake na wanaume walio na furaha kubwa wananyoosha mikono yao wakitaka kusalimiana naye.

Wanamichezo wa kike wapo uwanjani, wakishiriki mapambano wa kikapu mchezaji aliyekatikati ameshikilia mpira kwa nguvu huku akijaribu kuzuia mashambulizi kutoka kwa wapinzani walio mzunguka kwa ukaribu.

Mwanaume aliyevalia suti ya bluu amesimama mbele ya umbali iliyoandikwa republic of kenya , akiwa ameshikilia kitabu mkononi uenda ni bibilia, uku akihapa au kutoa kihapo rasmi nyuma yake imesimama bendera mbili za Kenya.

Mwanamchezo amevaa jezi ya buluu yenye namba tano mgongoni. Anaruka juu akishika mpira ya kikapiu mkononi mwake akijiandaa kurusha. Nywele zake ndefu zimefungwa vizuri mgongoni. Mchezaji mwengine amevaa jezi nyekundu amesimama karibu naye akiwa ameinua mikono kujaribu kumzuia.

Kundi la wanaume liko kwenye mkutano la hadhara. Mmoja wao akizungumza mbele ya mikrofoni zilizo kwenye podiamu lenye lebo ya ODM ikimaanisha ni mkutano wa chama cha Orange Democratic Movement. Wanaume hawa wengi wamevaa suti na fulana za rangi tofauti.

Kundi la watumishi wa Huduma Kenya, wamesimama mbele ya jengo jeupe lililo andikwa Huduma Kenya. Wamevaa mavazi za sare rasmi mashati meupe yenye mikono mekundu, suruali au sketi nyeusi.

Watu wengi wameketi kwenye viti vya kupanga foleni wakisubiri kuhudumiwa katika ukumbi wa huduma za serikali. Wengine wamesimama wakielekea kwenye kaunta zilizoandikwa nambari kwa rangi ya buluu juu ya madirisha ya kioo.

Mchezaji wa kikapu kwenye jezi nyeusi ya timu ya Kenya, nambari kumi na nne, anasimama akiwa ameshikilia mpira kwa mkono wa kulia, macho yake yakiwa makini kuelekea mchezaji aliyevaa kijani, uwanja wa ndani umejaa viti vya njano.

Watu kadhaa wako ndani ya ofisi kubwa, wakionekana kushugulikia maswala mbali mbali, mbele kuna mwanaume amevaa suti nyeusi na miwani akizingimuza na mwanaume huyo mwingine aliyevaa shati jeupe. Watu wengine wamesimama nyuma yao huku baadhi yao wakiwa wameketi kwenye meza ndefu zenye computer

Mashabiki wakiwa wamejaa kwenye jukwaa la uwanjani wakipiga kelele kwa shangwe, wakipunga mikono na kuonyesha hisia kali za furaha. Wengine wamevalia fulana zenye maandishi ya Gor Mahia, wakibeba vuvuzela na simu kurekodi. Nyuso zao zimejaa tabasamu na wanashangilia kwa nguvu.

Maafisa wawili wa huduma wakiwa wameketi kwenye dawati la huduma za NCA . Wamevaa sare za ofisi na wanatumia kompyuta kutoa huduma kwa wananchi. Mandhari ya ofisi ni safi na imepangwa kwa mpangilio.

Wateja na wahudumu wamekusanyika ndani ya kituo cha Huduma Centre wakishughulikia maswala mbalimbali ya huduma za serikali. Baadhi ya wahudumu wamevalia sare rasmi za Huduma Kenya na kuvaa barakoa kwa ajili ya tahadhari za kiafya.

Watu kumi wamesimama jukwaani wakiwa wamevalia mavazi rasmi ya kikazi, wakishikilia ripoti zilizo na utepe wa rangi ya manjano. Maandhari imepambwa kwa pazia za kijani na manjano pamoja na nembo rasmi za kiserekali.

Kundi la watu limekusanyika nje ya ofisi ya udhibiti wa huduma za uhamiaji. Watu hawa wanavaa barakoa za uso kuonyesha ufuatiliaji wa kanuni za kiafya zinaweza kuwa kwa sababu ya janga la Covid-19.

Watu wameketi kwenye viti vya kungojea ndani ya kituo cha Huduma Centre wakisubiri kuhudumiwa. Huko nyuma kuna kaunta mbalimbali zinazoonyesha huduma tofauti kama vile usajili wa vikundi vya kusaidiana, huduma za pensheni , na hata za KRA .

Dawati la taarifa katika ofisi ya Huduma Kenya ambalo hutumika kutoa maelezo na msaada kwa watu wanaotembelea ili kupata huduma mbalimbali za serikali kwa urahisi zaidi. Huduma Kenya inalenga kuleta huduma za serikali karibu na mwananchi.

Bomba kubwa la kijani lenye kifaa cha kudhibiti mtiririko limewekwa juu ya mfereji wa maji ya matope likipita kati ya kichaka na nyasi mengi pembeni yake kuna chamber ya zege ya mviringo yenye kuta nene huku sehemu yake ikiwa na mabaki ya mawe na saruji zilizovunjika.

Wahudumu kadhaa kwa huduma ya Kenya wamesimama ndani ya kituo cha kisasa cha utoaji huduma wakizungumza kwa tabasamu, meza ina komputa mpakatu na ya mezani huku afisa aliyeketi akiingiza taarifa kwenye mfumo wa kidijitali.

Wanaume wanne wameketi kwenye meza ndefu ya mbao wakiandika kwenye karatasi, mwanaume mmoja amevalia shati ya rangi ya kijani kibichi wengine shati ya buluu na watatu shati lenye mwanamke amesimama karibu akiwa amevalana nyeupe na kinyaza ya buluu.

Maafisa wa huduma kenya wakiwahudumia wananchi katika kituo cha huduma. Baadhi yao wamevalia sare rasmi za rangi nyeusi na nyekundu huku wengine wakiwa wamevaa barakoa kwa ajili ya tahadhari za kiafya. Mwananchi mmoja anaonekana akizungumza na afisa aliyevaa suti ya buluu.

Mcimbaji mkubwa wa kampuni ya Hyundai unaskuma udongo katika eneo la ujenzi lilojaa bomba kubwa za zege zilizoangushwa ardhini. Magofu ya majengo ya zamani, maghorofa yenye nguo zikining'inia kwenye mistari ya kuanika yanayoonekana nyuma yake.

Katika uwanja wa mpira wa kikapu, wachezaji wawili wa kike wanachuana vikali. Mchezaji moja amevaa jezi nyeupe na kifupi cheupe akiwa amenyoosha mkono juu kujaribu kuzuia. Mchezaji mwengine amevaa jezi ya kijani na kifupi chekundu.

Katika tukio rasmi, mtu watatu amesimama, jukwani, kila moja wao akishikilia kitabu, chenye jalada ya kijani. Mwanaume moja amevalia suti ya kijivu na tai, akitabasamu, mwanamke katikati amevalia, jeuzi na shingo jekundu la buluu akionyesha....

Bomba kubwa la maji limewekwa likitokea kwenye kisima cha viringo cha seki na linanaelekezwa kwenye mferechi wa seki unaopitisha maji mazingira yamezingirwa na usio wa maji na mti wa kijani kibichi.

Wanaume wawili wamekaa wakijadiliana moja amevaa suti ya blue na mwingine shati ya la sambarao, katikati yao kuna meza nyekundu, iliyo na kompyuta mbili za mizani, mwanamke amesimama akihudumia moja wa wanaume.

Mwanaumme aliye vaa fulana kijivu na kuzama Karibu na afisa anaye valia glovu za blue ,akiwa ameketi mezani ,akichukua alama ya kidole kwenye karatasi .Meza Ina vifaa kama karatasi ,kalamu ,na mashini ya kuchukua alama za vidole.

Viongozi wawili wa kiume na wa kike wanapeana mikono kwa bashasha, wakionyesha ishara ya urafiki na ushirikiano. Wanaume wengine na wanawake wamesimama huko nyuma wakitazama. Eneo lote linaonekana kuwa ukumbi wa mkutano wenye meza zilizopangwa.

Mtu muhimu labda kiongozi, ameketi mbele ya komputa akiweka kidole chake kwenye kifaa cha kuchanganua alama za vidole. Amevalia shati jeupe na saa ya dhahabu mkononi. Watu wengi wamesimama karibu wakimtizama kwa umakini.

Wachezaji wa timu ya kandanda ya jeshi la ulinzi la Kenya wamevaa sare nyekundu na wanafanya mazoezi ya viungo mbele ya lango la goli kwenye uwanja wa nyasi. Baadhi yao wanaruka au kunyoosha miguu huku wengine wakitabasamu.

Rais amesimama katikati akipiga kiapo mbele ya maafisa ya mahakama aliye kando yake akiwa na bibilia juu ya kichwa chake. Mke wake yupo pembeni yake akishikilia kitabu kingine. Watu wengine waliovaa mavazi ya rasmi ya mahakama wapo karibu na mkutano.

Hii inaonekana kuwa sherehe ya admission of advocates . Picha mbele za juu zinamuonesha mwanasheria moja akiwa amevaa nguo jeusi, wigi jeupe na miwani, akisungumuza mbele ya microphoni katika picha ya kwanza anainua kitabu chenya dala ya kijani.

Rais aliyeko kwenye suti ya rangi ya blue anazungumza na majaji watatu waliovaa mavazi rasmi ya mahakama, majoho mekundu na mawiko meupe ya jaji. Mazungumzo yao yanaonekana kuwa ya dhati huku jaji mmoja akionekana kusikiliza kwa makini

Mashabiki waliovaa mavazi ya rangi la taifa ya Kenya wakiimama kwa shangwe na furaha, wakiwa katika hali ya kusherekea tukio la mchezo baadhi yao wakona miwani.